Shamba lenye mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo halitumii udongo. Mimea inamea na mboga nyingine imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yakitumia virutubisho.

Hii ni mimea ya kijani kibichi ndani ya chafu au nyumba ya kijani. Kilimo hiki kinaonekana kuwa cha kisasa labda cha mfumo wa kilimo wa kisasa na kinaashiria ubora wa mazao.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea inalimwa bila udongo. Mifumo ya mabomba inetumika kulima aina mbali mbali za mboga ikiashiria kilimo cha kisasa na kinacho hitaji nafasi ndogo inatumia virutubisho.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo, ambapo mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe, ikiashiria mfumo ambao mimea hukua bila udongo ikitumia virutubishi.

Mkulima anashikilia trei ya miche ya mimea ndani ya chafu kubwa iliyojaa mimea. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa, pengine kilimo cha ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa.

Mimea ya kijani kibichi inakua kataka mabomba meupe katika chafu. Inaashiria mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea hukua bila udongo.

Hii ni mimea iliyopandwa katika mabomba yaliyorundikwa juu ambayo inaashiria mfumo wa kilimo wa kisasa. Mfumo huu unaonyesha teknolojia ya kilimo bila udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa. Mizizi ya mimea inaonekana ikining'inia kwenye maji yenye povu ikionyesha jinsi mimea inavyokuzwa bila udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo wa upanzi ukiwa na taa za rangi ya sambarau na nyekundu. Kuna mbwa mweupe, ndoo na vifaa vingine vya kilimo vya vilivyo karibu.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea inakua katika mabomba meupe yenye matundu. Chini yake, kuna ndoo kubwa yenye kifuniko cha manjano iliyotumika kuhifadhi maji na virutubisho kwa ajili ya mimea.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea inakua katika mabomba. Mabomba haya yamepangwa kwa mistari mirefu ndani ya chafu ikiashiria mimea kukua bila udongo.

Mimea ambayo inamea ya kijani kibichi kwenye bomba jeupe , ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea hukuwa bila udongo kutumia virutubisho.

Mimea midogo ikikuwa ndani ya muundo wima unaojengwa kwa mabomba, Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa unaotumia maji na virutubisho badala ya udongo.

Wanawake wawili wanavuna majani ya chai kwenye shamba kubwa. Mmoja wao amebeba kikapu mgongoni akikusanya majani ya chai kwa bidii.

Wafanyakazi wengi wakiwa wamevalia sare wakipanga maua kwenye kiwanda. Hii inaashiria kilimo cha kiwanda hasa biashara ya maua jijini Nairobi.

Hii ni sehemu ya ndani ya shafu kubwa ambapo mimea mingi ya kijani kibichi inakuwa kwa safu. Hii inaashiria kilimo cha kisasa au cha viwanda.

Eneo kubwa la ufugaji wa nguruwe wa kibiashara ndani ya jengo. Nguruwe wengi wamefungiwa katika vizimba vidogo vidogo vilivyopangwa kwa mistari miwili.

Bustani ya kisasa ya kilimo cha matunda ya strawberry ndani ya chafu. Mimea hiyo imetundikwa juu huku matunda yaliyokomaa na mabichi yakiining'inia ikionyesha mazingira yanayodhibitiwa.

Hii ni trekta inayolima shamba kubwa. Mimea imepandwa kwa safu na trekta inaonekana kuipita katikati ya mimea hiyo.

Hiki ni kitalu cha kukuza mimea kilichofunikwa kwa wavu. Mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi inaonekana ikiwa imepandwa kwenye udongo.

Shamba la kilimo cha kisasa likiwa na mimea iliyo pandwa. Mimea hiyo imepandwa kwa mstari ikiwa na matunda kama vile strawberry na mimea ya kijani.

Kundi kubwa la kuku wa kahawia waliofugwa katika banda la kisasa la kibiashara. Hii inaweza kuashiria huduma za ufugaji wa kibiashara au wa viwandani.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa au cha kiwanda. Mashamba makubwa yanaonekana yakilimwa na mitambo ya umwagiliaji inatumika kumwagilia mimea maji.

Shamba kubwa la kabichi, mimea imepangiliwa mistari mirefu, ikiwa tayari kuvunwa. Udongo una rangi ya kahawia nyekundu, nyuma kuna miti majengo na nyanya za umeo. Anga limefichwa na mawingu.

Shamba kubwa lililopandwa na mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mistari iliyonyooka. Hii inaashiria kilimo kikubwa cha kibiashara nchini Kenya.

Shamba kubwa la majani chai ambalo linaashiria kilimo cha viwandani. Sehemu kubwa ya kilimo kinategemea mashine ya wafanyikazi wengi.

Shamba kubwa lililolimwa na mimea ya kabichi iliyopangwa kwa mistari mirefu. Hii inaweza kuonyesha kilimo cha kibiashara au cha viwanda.

Hii ni tractor likilima shamba kubwa. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa ambapo mashine zinatumika kupunguza kazi ya mikono na kuongeza kasi na ufanisi wa kilimo.

Hawa ni ngombe wa maziwa wakiwa wamefungwa ndani ya zizi kubwa la kisasa. Huu ni mfano wa ufugaji wa viwanda unotumia mfumo maalum ya kulisha na kusimamia mifugo.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambapo maji yananyunyizwa juu ya mimea. Mashine za kunyunyizia maji zinaonekana zikifanya kazi, zikimwagilia shamba kubwa la mimea.

Hili ni shamba ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Mifereji imechimbwa katikati ya matuta ya udongo ikiruhusu maji kutiririka na kulowesha udongo kwa ajili ya mimea.

Shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kilimo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea midogo inaonekana ikikua huku mabomba meusi ya kumwagilia maji yakiwa yamewekwa kando ya mistari ya mimea hiyo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mimea ya kilimo. Maji hutiririka katika mifereji iliyo katikatai ya mistari ya mimea na kisha huingia kwenye udongo. Mimea ni ya kijani kibichi.

Eneo la kilimo ambapo kuna bomba ndogo la maji linalomwagilia mimea. Hii ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaosaidia kuhifadhi maji.

Shamba lililolimwa kwa achili ya kilimo ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mistari. Mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone, unatandazwa kando ya mimea hiyo. Kuwashiria matumizi ya teknolochia ya kisasa katika kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia mashine za kunyunyiza maji katika shamba la mimea. Maji yananyunyiziwa sawasawa ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambacho kinatumia mtindo wa kunyunyizia kwa matone. Mimea ni ya kijani kibichi.

Shamba ambalo limetayarishwa kwa ajili ya kilimo. likiwa na mifereji ya maji. Hii ni ya mfumo wa umwagiliaji unaotumia kusaidia ukuaji wa mimea shambani.

Huu ni mvumo wa umwagiliaji wa maji kwa ajili ya kilimo ,ambapo maji yananyunyiziwa ardhi kwa nguvu. Hii inaweza kuwa mfumo wa umwagiliaji wa mvua ya bandio au wa matone.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba meusi ya plastiki yaliyolazwa ardhini. Mifumo hii husaidia kufikisha maji kwa mimea midogo.